Vifaa mbalimbali, vinavyotumika na waganga katika uganguzi wao, inaonekana vimepangwa kwa utaratibu, juu ya vitambaa vya rangi nyekundu na nyeusi. Kuna mtu aliyeketi, akiwa amebeba chombo fulani, kando yake kuna karatasi ya bluu.

Bango kubwa la kitambaa rangi nyeupe limefungwa kwa miti na maandishi dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi. Mwanamume amesimama kando huku akivitazama.

Watu zaidi ya ishirini wamesimama inje ya jengo kubwa huku wamevalia mavazi nyeupe bluu na meusi. Kuna walio beba vyombo mkononi huku wenegine wamevalia barakoa kwenye vinywa vyao.

Watu wawili wanaonekana wakitembea huku wamebeba vibuyu vya maji mikongoni, anayeonekana Kwa karibu amebeba mtoto kwenye kiuno amejifunga kitambaa cha rangi ya manjano.

Maandhari ya jangwani au sehemu yenye ukame, ng'ombe mmoja amefariki akifutwa kamba na mwanamme mmoja aliyevaa leso ya rangi nyekundu. Kando yake mwanamme mwingine anatembea aste aste. Mbele kuna mti, angani kuna mawimgu.

Magari madogo zaidi ya kumi, yameelea kwenye maji ambayo yanaonekana kuwa mafuriko. Kando kuna majumba makubwa na nyaya za stima, na pia kuna vigingi vilivyo katikati ya barabara.

Chupa ya dawa ya chanjo inayotibu magonjwa ya ukambi, matubwitubwi na Rubella. Imesimamishwa mahali fulani ikiwa ni nyeupe na kifuniko cha rangi nyekundu. Kando yake kuna sirinji au sindano.

Mkono uliovishwa glavu, waonekana kuwa umebeba vifaa viwili ambapo ni chupa ndogo moja na sindano. Chupa imebeba chanjo ya ugonjwa wa ukambi au measles na vile vile matumbwitumbwi.

Kwenye wadi au mandhari ya hospitalini ambapo wagonjwa wanatibiwa, mama aliye keti amemshilkiia mtoto mchanga huku akiwa amevalia barakoa na amesonga nywele yake. Kando Kuna mlango na Kisha kwa Upande mwingine nesi anayekuwa anamdunga sindano Ili ya chanjo amevalia mavazi ya kijani.

Bidhaa ya sabuni yenye nguvu kutoka kwa kampuni ya Tibahubs research iliyo na uwezo wa kutibu magonjwa mbalimbali. Kuna aina mbili za sabuni hio ikiwemo sabuni ya maji na kisha ya unga.

Chupa yenye tembe zinazosaidia kwa watu wanaofanya mazoezi ya viungo mwilini iliyo na vidonge zaidi ya thelathini ambavyo vinasaidia katika kuongeza kinga mwilini ikiwemo kusaidia mifupa, roho na vilevile misuli.

Bidhaa za dawa zilizo katika chupa nne za rangi tofauti , ya kwanza ikiwa imeandikwa New chapter fermented Vitamin D3 , ya pili ikiwa imeandikwa Bone restore , ya tatu ikiwa imeandikwa Here comes the sun , kisha ya mwisho ikiwa imeandikwa Mega Food .

Watu wawili kwenye chumba, huku mmoja amesimama na mwingine kaketi. Mezani kuna stakabadhi mbalimbali. Aliyesimama yu aonekana kuwa ameshikilia kalamu mkononi na pia chombo kinachofanana uumbe wa mtu.

Mkulima ananyunyuzia dawa miti yake katika shamba lake. Amevalia mavazi au magwanda meupe huku akijikinga vizuri kutokana na madhara ya dawa hiyo. Amebeba kifaa chenye dawa ambacho kimepakwa rangi ya manjano.

Usafi wa mwili na mazingira ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu. Watoto hawa wananawa mikono ili kupunguza uchafu na kuhepuka magonjwa kama kipindupindu. Ni jukumu la kina mmoja kuhakikisha kuwa mazingira anayoishi yanapendeza na pia ni bora.

Sehemu kubwa ya chumba hiki imepakwa rangi ya majano. Inaonyesha kuwa na vyombo mbalimbali ambavyo vinapatikana katika mandhari ya kutibu watu. Hapa chini kuna machera. Kando kuna gari la rangi nyeupe.

Waganga au madaktari wa miti shamba wakiwa wameketi kwenye vigonda vyao, jumla wako watatu wakiwa wamevalia mavazi yanayo fanana na kisha kujifunga viremba vinavyo tofautiana kwa rangi, mbele yao kuna uteo huku kando kuna miti na vilevile kuna ukuta.

Kuna vidonge vya kuongeza nguvu agalapu unaposhiriki ngono. Unaimizwa kwa kuvitumia kwa kufuata maagizo ya daktari na vilevile kujia madhara yake katika afya yako

Katika msitu au bustani la maua ya kupendeza yaliyozingirwa na ndege mbalimbali. Kando kuna mtu anayeonekana kubeba fimbo refu sana akiwa amevalia mavazi ya rangi nyeupe. Angani kunaonekana mawingu yanayopendeza.

Mafundi wa majengo au wa handisi wamesimama katika mandhari fulani huku wawili wakielekea kupanda kwenye jengo lililoanguka, wamevalia vizuri mawanda mazito na kisha kuvalia Kofia zinazokinga mtu kutokana na majeraha.

Mbele ya nyumba zinazoonyesha hali duni, pamesimama wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa wanatembea pia. Mmoja ameshikilia kipaza sauti huku akitangaza ujumbe fulani. Amevalia barakoa kinywani na kando yake mwenzake amebeba leso shingoni. Pale nyuma panaonekana mwanaume mmoja ambaye amesimama.